Mwanamke ambaye amevalia barakoa ananawa mikono kwenye mtambo. Kwa kunawa chini yake tuko na ndoo nyeupe kando tuko na mtoto ambaye amevalia sweta la kijivu.

Mtu ambaye jinsia yake haijulikani kutokana na uzee wake, amevalia barakoa nyeupe huku ametengeneza bega lake amesongesha nguo ili ampe nafasi mhudumu wa afya aweze kumdunga sindano kwenye sehemu hiyo.

Magari aina mbalimbali yamesimama ndani ya maji yaliyofurika barabarani meupe, mekundu na meusi yanaonekana. Kwa umbali kunaonekana jengo na basi ambalo linaelekea upande mmoja na magari haya.

Watu watatu katika kituo cha matibabu, wanamshughulikia mmoja ambaye amelala kitandani pa wagonjwa, huku watatu hao wamevalia mavazi maalum ya wahudumu wa afya na barakoa za samawati.

Watu wanne ambapo watatu ni wahudu wa afya wamevalia mavazi maalum ya wahudumu hao ambao ni ya samawati na barakoa ya samawati. Wanahudumia mgonjwa ambaye amelala kitandani pa waagonjwa ili aweze kuhudumiwa.

Bango la matibabu ya kiasili yaliyo na maandishi Herbal Clinic Maasai . Napata tiba kwa asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. More information zero seven eight eight one seven seven zero seven one .

Mkono wa binadamu ambao umeshikilia chupa mbili nyeupe na vifuniko vyekundu, uko na pete ambayo imevalishwa katika kidole cha pete.

Katika kituo cha afya ambapo mwanamke mmoja ambaye ameshika kalamu mkononi anamwongelesha mwingine ambaye amelala kwenye kitanda cha wagonjwa kilicho na rangi nyeupe na ya samawati. Mbele yake tuko na kifaa cha matibabu ambacho kimeangalia upande aliko.

Gari aina ya pickup linaendeshwa katika sehemu iliyofunika maji. Mbele yake tuko na lori, ambayo nambari yake ya usajili haionekanai vizuri. Barabara hiyo imesombwa na maji. Kando tuko na bustani ilio na miti, imezungukwa na ua ulio na mwangaza ndani.

Mikono ya binadamu. Mkono wa kushoto upo unapokea tembe kutoka kwa mkono wa kulia ambao umeshika chupa iliyo na tembe hizo za rangi ya vinjano.

Mtu mmoja ambaye amevalia gwanda maalumu la wahudumu wa afya ambalo ni jeupe , mkononi amevalia glavu la kinjano, mgongoni amebeba mtungi wa kijani kibichi na vifuniko vya samawati .

Bango la matibabu lililo na picha za watu watatu na kibonzo kimoja ambao wote wameshika vichwa vyao kwa mikono yao yote miwili. Wanaume wawili na mwanamke mmoja.

Watu wawili; mwanamke na mtoto. Mwanamke amevalia barakoa ya samawati, mtoto amevalia barakoa ya kijani kibichi na blausi nyeupe, long'i nyeusi. Wananawa katika mtambo maalum kwa shughuli hii.

Mkono wa binadamu ambao umevalia barakoa ya kijani kibichi, umeshika vifaa vya matibabu ambavyo ni chupa inayotumika kubeba dawa na sindano inayotumika kutoa dawa kwenye chupa hiyo.

Wahudhumu wa afya watano, wawili wamevalia mitungi maalum ya kunyunyiza dawa ambazo ni za samawati na vifuniko vyeusi, wote wamejifunika kwenye uso na miili yao mzima.

Vifaa vya matibabu ya kiasili vinavyotumiwa na mganga, ambavyo tuko na kibondo cha mtu. Juu yake, tuko na kifaa chengine cha kijani kibichi. Tuko na kamba ambayo imefungwa katika kitu kinachokaa kibuyu na vifaa vyengi

Chupa ya dawa na boksi lenye chupa hiyo. Kando tupo na vidonge vyeusi. Kwenye boksi tupo na kidonge cheusi, katika maelezo yapo, Feoesal ferrosia, sulfate, iron, potency, iron, high potency, small potent tablets, one per day .

Watu watatu ambao wamevalia barakoa ya samawati na sare zinazofanana ambapo ni long'i nyeusi na tishati ya kinjano. Wananawa mikono katika mitambo iliyotengenezwa vizuri huku juu kukiwa na sabuni ya manjano.

Watu watatu mwanamke na mwanaume ambaye amevatia t-sheti nyeusi, mkononi amebeba mtoto ambaye amevaliwa mavazi ya watoto wadogo ambao ni kofia nyeusi na t-sheti nyeupe.

Wanaume wawili ambapo mmoja amevalia magwanda maalum ya wahudumu wa afya ambaye amevalia barakoa ya samawati na glavu nyeupe anamshughulikia mwanaume ambaye amelala. Shingoni amevaa kitambaa cha kuzuia uchafu kuenda kwenye vazi lake.

Watu wawili, mtu wa kiume na wa kike wote wamevalia barakoa, wa kiume ni mzee aliye takriban miaka sitini, sabini au themanini. Ametengeneza mkono wake ni kama amedungwa sindano, ule wa kike ameshikilia pamba mkononi mwa yule mzee.

Chupa nyeupe iliyo na maandishi meusi yanayo soma eprufen . Kwa umbali kunaonekana chupa zingine mojawapo ikiwa na kifuniko chekundu.

Mtu mmoja ambaye amejifunika mwili wake wote kwa gwanda maalum linalotumika na wahudumu wa afya ili kujikinga kutokana na kemikali kali. Amebeba mitungi miwili ya samawati na ya manjano ambayo zote ziko na alama ya hatari.

Mikono miwili za binadamu ambazo zimevalia glavu za samawati. Mmoja ambao ni wa kulia umeshika kifaa kinachotumiwa na wahudumu wa afya ili kudadisi meno ya mtu ambaye amelala kwenye kitanda cha watu wanaotaka huduma.

Chupa mbalimbali zinazotumika kuhifadhi dawa zimesimamishwa kulingana na mfumo maalum. Kunayo moja ambayo imeanguka. Mbele yake tuko na tembe za kijani kibichi.

Watu watatu ambao wawili ni wanaume wamevalia barakoa ya samawati na miwani huku mgonjwa anayehudumiwa amelala kwenye kitanda cha watu wanaohudumiwa. Amepanua mdomo huku ameangalia juu.

Sehemu ya matibabu ambapo tupo na wanaume na wanawake. Baadhi ya hawa watu wamevalia mavazi maalumu ya wahudumu wa afya ambayo ni ya rangi nyeupe. Mmoja aliye karibu na mwanamke amevalia kifaa cha matibabu kichwani mwanamke akimwangalia kile ambacho ameshika mkononi.

Vifaa vya matibabu ya kiasili ambavyo vipo vimepangwa kwa kifaa kimoja kikubwa kilicho na mapambo na maridadi ya rangi tofauti tofauti.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa na gwanda maalum la wahudumu wa afya yupo anamhudumia mzee mmoja aliyekula chumvi. Amesongesha sehemu ya vazi lake juu huku amewacha mkono ambao unadungwa sindano mhudumu huyo wa afya.

Watu wawili wanawake ambao wote wamevalia barakoa ya samawati, mmoja ambaye ni mhudumu wa afya amevalia gwanda maalum la wahudumu wa afya anamshughulikia mwanamke ambaye amevalia tishati nyeusi huku ametengeneza mkono wake ili kuhudumiwa kwa kudungwa sindano.

Watu wawili ambao ni wanawake, mmoja amevalia barakoa nyeupe na mtambo maalum wa wahudumu wa afya. Anamshughulikia mwingine ambaye amelala katika kitanda cha wagonjwa, machoni amevalia miwani maalum ya watu wagonjwa anahudumiwa.

Mtu wa kiume ambaye amesimama. Amevalia tsheti maalum iliyo na ujumbe wa wahudumu wa afya ambao ni nyeupe na long'i nyeusi. Anawaelimisha watoto wadogo ambao wameshika mabango tofauti tofauti.

Wanawake wawili, mmoja ambaye amevalia sare nyeupe ambayo ni ya wahudumu wa afya, glovu, miwani na kofia ya samawati. Mbele yake kuko na mwanamke mwingine ambaye amenyoa amevalia nguo nyeupe pia na amebeba mkono juu kuashiria hayuko sawa.

Chupa yenye kifuniko cheupe na ina bango la kijivu lililo na maandishi ya Prucan Capsules. Kando yake tupo na dawa nyekundu ambazo zimepangwa kwa njia maalum.

Watu watatu ambao ni wanawake. Mmoja ameshika kitambaa ambacho amekitengeneza. Mkononi ako na maridadi huku amejifunga mavazi yanayovaliwa na watu wa dini ya kiislamu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa ya samawati, miwani na gwanda maalum la wahudumu wa afya anamshughulikia mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake ambaye amevalia barakoa ya samawati pia huku amewekwa bidhaa za matibabu kwenye mkono wake wa kulia.

Watu wawili, mwanamke na mwanamume. Mwanamke amevalia glavu nyeupe na vazi maalum za madaktari, amevalia miwani. Wanaangalia katika mtambo wote wawili, mwanamke ndiye anayeendesha utaratibu katika sehemu hii. Ukutani tuko na mabango ya sehemu za mwili.

Chupa nne, mbili ni nyeupe moja iliyo na kifuniko cheusi na kingine ikiwa na kifuniko cha samawati zina maandishi nodic, vitamini D, vitamin D3, vitamin D3, protein D , alama ya chanya na pure vitamini D3 .

Watu watatu wawili ni wahudumu wa afya ambao ni wanawake. Mmoja ambaye amevalia barakoa ya samawati na gwada maalum la wahudumu wa afya jeusi anamshughulikia mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti jeusi ametengeneza mkono vizuri ili aweze kuhudumiwa.

Watu wawili wamevalia magwanda maalum na barakoa nyeupe, glavu za samawati. Wapo, mmoja mkononi ameshika kifaa kilicho na dawa, ananyunyizia kiti ambacho kiko kando yake. Tuko na meza iliyo na mmea juu yake.

Chupa yenye kifuniko chekundu, ndani tuko na sampuli ya mkojo. Chupa hio ina maandishi ya urine sample infections microbiology .Kando yake tuko na tembe tatu nyekundu na tembe tatu nyeusi.

Watu watatu ambao wawili ni wahudumu wa afya. Mmoja amevalia gwanda maalum la wahudumu wa ngazi ya juu ambalo ni la samawati ilhali mwingine amevalia vazi la wahudumu wa afya ambalo ni la rangi nyeupe. Wote wamevalia barakoa za samawati.

Mtu ambaye ni mwanamume, amevalia barakoa ya samawati na kofia ya samawati, ametengeneza bega lake ili kumpa nafasi mhudumu wa afya ambaye ameshika sindano kwenye mkono wake wa kulia, aweze kumdunga sindano.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wote wamevalia barakoa. Mwanamke amevalia gwanda maalum ya watumishi wa afya. Mkononi ameshika sindano anamdunga mwanaume begani.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa za samawati na glavu nyeupe na mavazi maalum ya wahudumu wa afya ambayo ni meupe, wapo wanawashughulikia wagonjwa wanaohitaji matibabu.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake wapo, mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa nyeupe na glavu, ameshika boksi iliyo na barakoa, huku amevalia long'i nyeusi na blauzi nyekundu.

Watu na magari wamesongana katika barabara iliyofurika na maji. Mmoja ako amevalia koti jeusi, mgongoni amebeba begi jeusi huku ameshika rukwama yake na mkono wa kushoto. Mkono wa kulia anauelekeza upande ulipo na watu wengine.

Mtoto mdogo ambaye amevalia nguo ya samawati ameinua mkono wake wa kulia akijikuna na mkono wa kushoto makwapani. Kando yake tuko na majengo ambayo yameporomoka. Nyuma yake tuko na miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya wa kike, ambaye amevalia magwanda maalum meupe ya wahudumu wa afya. Anamshughulikia mwanamke mmoja, ambaye anamwangalia huku sikioni ameweka pambo linalovaliwa na watu.

Watu wawili, mmoja ambaye amevalia suruali ndefu nyeusi na kofia ya kiislamu, mwingine amevalia viatu vyeusi, long'i ya kijivu na shati jeupe wapo wanaangalia mijengo iliyo na maandishi ya wash your hands here .

Mwanaume mmoja ambaye amevalia sare rasmi ya mabawabu ambaye ni nyeusi, amevalia barakoa ya samawati. Ananawa mikono katika mtambo wa kunawa maji. Kando yake uko na sabuni, chini kuko na ndoo nyeupe.

Wanaume wawili wapo, mmoja amelala, mwingine ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa. Amejishika kichwa. Ameangalia chini. Kando yake tuko na besheni. Ana vifaa vya matibabu. Mlango umefungwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia long'i nyeusi amekalia kiti cheupe. Mikono yake ameiwekeza kwenye mtambo fulani wa afya ambako ndani yake tuko na watoto wadogo ambao huzaliwa kabla ya siku zao kufika.

Watu watano. Wanawake wawili, mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani na mtoto ambaye amelala chali kwenye kitanda cha wagonjwa. Mwingine kichwa chake hakionekani vizuri. Kitandani pana shuka ya samawati.

Mhudumu wa afya ambaye ni wa kike, amevalia barakoa nyeupe na miwani. Amevaa gwanda maalum linalovaliwa na wahudumu wa afya. Anafanya utafiti katika maabara ya kisayansi.

Dawa zilizo na maandishi ya Zefania life herbal clinic. Ambazo ni sita zimepangwa foleni. Dawa hizo ni nyeupe, vifuniko vimewekwa karatasi ya nailoni .

Watu wawili mwanamke na mwanamume. Mwanamume ambaye ni mhudumu wa afya amevalia gwanda maalum la wahudumu wa afya ambalo ni gwanda jeupe. Mkononi ameshika kifaa anachotumia kumshughulikia mwanamke sikioni.

Wanaume wawili ,mmoja amevalia barakoa na guanda maalum la madaktari . Anamshughulikia mwanamume mwingine ambaye anaangalia upande huo mwingine ambaye amevalia kofia nyeusi na shati la mistari .

Watoto watatu wapo wanaonyesha mikono yao ambayo inaonekana kuwa na uchafu. Wanatabasamu, meno yao ipo nje, kando yao tuko na miti ya kijani kibichi.

Watu wawili ambao ni watoto wananawa kwenye mtambo wa kunawa, ambao uko na ndoo nyekundu. Watoto hao mmoja ni mkubwa na ni wa kike, ilhali mwingine ni mdogo kiasi, ambaye amevalia nguo nyeupe.

Watu kadhaa wamevalia mavazi maalum yanayotumiwa na wahudumu wa afya. Mmoja ambaye ni mwanamke amesimama upande mmoja peke yake. Anawapa maelezo wengine ambao wamesimama mbele yake wanawake kwa wanaume.

Watu watatu, wanawake watatu na mwanamme mmoja Wapo mmoja ameshikilia bidhaa za kumsaidia katika sehemu ya afya, mmoja amevalia miwani, watatu wamevalia mavazi maalum ya wahudumu wa afya.

Watu watatu, wawili ambao ni wahudumu wa afya, ambao wamevalia barakoa za samawati na miwani, wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha watu ambao wanaotaka huduma za afya.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya amevalia magwanda maalum yanayotumiwa na watu wanaofanya shughuli hiyo. Anamshughulikia mwanamke ambaye anamwangalia huku sikioni amevalia pambo la wanawake.

Mikono za mwanadamu ambazo zimevaliwa pete na makucha marefu zimeshika bidhaa fulani zilizo na maandishi ya sanitary pads ambazo hutumiwa na watu wa kike katika usafi wao wakiwa kwenye siku zao.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia glavu nyeupe na vazi la samawati ambalo ni gwanda maalum la wahudumu wa afya mkononi amemshika mtoto mdogo ambaye amewekwa kwenye shuka.

Mtu mmoja ambaye amevalia barakoa, anaonekana kuwa wa jinsia ya kike. Kichwani amevalia kofia maalum, anavalia glavu. Kando yake kuko na madawa. Ukutani kuko na chati mbalimbali.

Ni sehemu ya matibabu, muhudumu wa afya ambaye amevalia glavu na barakoa ya samawati na ngwanda leupe, anashughulikia mtoto anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mama. Kando yao pako na mzazi na mtoto wake.

Watu wawili, mmoja akiwa ameketi chini. Miguuni pake ameweka kifaa cha samawati. Mikono yake ameileta juu kusongesha vifaa vingine viwili. Mmoja amevalia nguo ya samawati.

Watu wa asili ya kiisalamu ambao wamevalia mavazi ya dini hiyo, wamebeba mitungi ya kijani ambayo imewekwa kwenye wheelbarrow . Watoto ambao wamesimama wanaangalia watu hao na mitungi hiyo ni mingi sana.

Ni katika kituo cha afya kuna watu kuna watu watatu, wanawake wawili na mtoto mmoja. Mmoja amevalia gwanda jeupe. Wote wamevalia barakoa za samawati.

Wanawake kwa wanaume wamefumanika sehemu maalumu ambako wote wamevalia barakoa na glavu za samawati. Baadhi yao wamevalia nguo nyeupe, wengine wamevalia long'i nyeusi wengine za jeans , wengine wamevalia kofia na miwani.

Watoto watatu, wasichana wawili na mvulana mmoja, wapo wamepanga foleni kuchota maji kutoka kwenye tenki la samawati lililo na maandishi, we drink clean water donated by hopecare . Kando kuna mwalimu anayewadadisi.

Sehemu ya matibabu, watu ni watatu, wanawake wawili. Mmoja amevalia nguo za kiislamu. Muhudumu amevalia kifaa cha udaktari shingoni. Mtoto aliyebebwa amevalia nguo nyeusi.

Fundi wapo kazini, ni wawili wa jinsia ya kike. Wanavalia mangwanda maalum ambayo ni meupe. Wamevalia barakoa ya samawati huku wakitengeneza zingine na mtambo.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamevalia barakoa. Wamepiga magoti kuelekea upande mmoja huku wameinua mikono zao juu wakitazama mbele.

Watu sita ambao ni polisi watatu wanaume na wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wamevalia barakoa ya samawati wawili wamevalia nyeusi. Mbele yao wapo na magunia yaliyo na maandishi yasiyosomeka vizuri.

Mtu ameketi chini. Ana vifaa ya vya kiasili, mkononi ameshika masalio ya mkia wa mnyama. Mguuni pake ako na kifaa cha asili ya matibabu.

Mtu wa kiume ambaye amevalia barakoa ya samawati na gwanda maalum la usafi leupe, Amevalia long'i nyeusi, mkononi ameshika mtambo wa kunyunyizia dawa. Yupo katika sehemu iliyo na mitungi myeusi na myeupe pale juu karibu na mifereji.

Mhudumu wa afya wa jinsi ya kike, amevalia gwanda jeupe la mhudumu wa afya. Anaangalia dawa kutoka kwenye chupa na sindano.

Chupa za dawa za kiasili tofauti, tatu zikiwa na maandishi Mtiki nguvu za kiume na tatu zilizo na maandishi mkoko mithuli ya haja, zipo zimepangwa kwenye foleni kando kulingana na zingine zilizo karibu nazo.

Wagu wawili mtu mkubwa wa jinsia ya kike ambaye amevalia nguo ya samawati na mtoto mdogo anayeonekana kuwa mchanga wako katika sehemu ya matibabu.

Mwanamke wa asilia ya kiislamu ambaye amevalia nguo jeusi na lingine jeupe, amesimama kando ya mizoga ya wanyama walio angamia. Kando yake kuko na mti uliokauka na zingine ambazo bado zimesimama.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia nguo za kijani, wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelala chini huku amefunikwa na leso za kijani. Wahudumu hawa wamevaa barakoa za samawati.

Mwanamke mmoja yupo ndani ya jengo lililo na maandishi ya Fine touch dental care . Mbele yake kuna maelezo yanayosema eazzypay na reception . Kando yake kuko na saa ya ukutani.

Watu watatu, wanawake wawili na mtoto mmoja. Mmoja amevalia blausi nyeupe huku mwingine amevalia sweta nyeusi. Mmoja amekalia kitanda kinacho aminika kuwa cha wagonjwa.

Vifaa vya matibabu, sindano na chupa zilizo na maandishi ya yellow fever vaccination , vimepewa mbele au juu ya meza.

Mwanamke ambaye amevalia nguo ya manjano amembeba mtoto ambaye amewekwa kwenye shuka nyeupe. Amekalia kitanda cha wagonjwa katika sehemu maalum ya wagonjwa. Juu yake kuko na neti ambayo imening'inia huku imefungwa.

Watu wawili, mwanamke ambaye amevalia mangwanda yanayo aminika kuwa ya wahudumu wa afya. Kando yake kuko na mtoto ambaye amevalia tsheti nyekundu. Chini ya dawati la muhudumu kuko na ndoo ya manjano.

Watu watatu, wanaume wawili, mwanamke mmoja ambaye amevalia glavu na vazi kuu la wahudumu wa afya, wanamshughulikia mmoja ambaye anaonekana kuwa na tatizo la sikio.

Kituo cha huduma wa afya ambako kuko na watu kadhaa. Wengi wako na magwanda maalum ya watumishi wa afya. Mmoja ameketi, amevalia barakoa nyeusi, mkononi amemshika mtoto ambaye amevalia kofia nyekundu.

Katika chumba cha matibabu cha meno, ambako kuna watu wawili wa kike, mmoja ambaye amevalia barakoa ya samawati na gwanda la udaktari jeupe. Anamshughulikia yule ambaye amelala, mweye amevalia nguo nyekundu. Ukutani kuna bango lililo na maandishi ya Kinga Africa smiles of a Lifetime, free dental increasing access to dental .

Mkono wa mwanadamu uliovalia barakoa umeshikilia sindano na chupa ambayo imebeba dawa inayo aminika kuwa ya chanjo.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo nyekundu na long'i nyeusi, anafanya usafi katika sehemu ya maji huku mkononi ameshikilia vifaa vya usafi.

Vidonge vya dawa vyeupe vipo kando ya chupa iliyo na maandishi ya vitamin D for bone health .Chupa hiyo ina weupe na usamawati.

Sehemu ya matibabu, kuna mwanadada anayedunga mtoto sindano, ambaye amevalia ngwanda la madaktari la samawati.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kiume, anamshughulikia mgonjwa wa jinsia ya kike ambaye amevalia barakoa ya samawati huku mhudumu wa afya amevalia barakoa nyeupe na glovu.

Ni katika kituo cha afya kuna watu sita, watu watano wazima na mtoto mmoja. Watu wazima wamevalia barakoa. Mhudumu wa afya amevalia gwanda la manjano. Anamshughulikia mtoto.

Kuna watu wawili, mkunga na mama mjamzito ambaye anaonyesha dalili za kujifungua. Wote wapo nyumbani.

Panga na dawa zingine za kiasili zilizo katika hali ya miti zimewekwa mbele ya mavazi na begi. Mikebe mbalimbali kama blueband inaonekana.

Watu watano wa kike, watatu wamekaa kwenye viti, mmoja amelala chini chali anaangalia juu. Mmoja anamshughulikia yule ambaye amelala, akiwa amevalia sare ya samawati.

Watu wawili ambao wamevalia magwanda maalum ya wafanyikazi, wapo wanapanda kwenye mtambo ulio na nyaya za umeme. Kando yao kuna mmoja ambaye hajavalia gwanda lolote ila amevalia bombo jeupe.

Mwanaume anatembea. Amevalia ngwanda la manjano na begani amebeba mtungi wa samawati. Anatembea kwenye maji. Mguuni amevalia viatu vya kuvalia kwenye matope vyeupe.

Mtambo wa kuosha mikono ulio na rangi ya samawati. Chini kuko na ndoo ya nyeupe. Kando kuko na sabuni iliyo katika mkebe ulioshikiliwa na kifaa kilichoundwa maalum kwa shughuli ya kunawa mikono.

Ngamia amelala. Anaonekana kuwa mdhaifu. Mgongoni amevaa sehemu ya nguo nyekundu na nyeupe.

Watu wa kike watatu ambao wamebeba mitungi, wamevalia nguo za asili ya kimaasai. Shingoni wamevalia mapambo ya jamii hiyo yanayoendana na tamaduni. Kwa umbali kunaonekana majani ya kijani kibichi.

Mwanamume mmoja yupo katika sehemu ya afya ambao kuna mtambo wa kunawa mikono. Amevalia gwanda maalum la kijani kibichi na kofia, ameshika kutumia mkono wake wa kulia kwenye ukuta.

Sehemu ya matibabu ya kiasili imepatikana vifaa mbalimbali vya matibabu ambavyo vimefungwa na kamba za aina mbalimbali. Kando yao kuko na kibuyu, shuka nyeupe, shuka nyekundu na shuka nyeusi iliyo chini.

Mtu wa kike ambaye amevalia mavazi meusi, anamkagua mtoto aliyevaa mavazi meupe. Amelala kitandani maalum katika kituo cha afya. Kando yao kuko na kiti na shuka.

Ni katika chumba cha matibabu. Kuna watu watatu. Watu wawili ni wa jinsia ya kike ambao ni wahudumu wa afya. Wamevalia magwanda ya matibabu. Wamevalia barakoa, kofia na pale kando kuna mahali ambapo dawa imewekwa. Mtu wa tatu amelala kitandani pa wagonjwa. Anahudumiwa na wahudumu hao wawili.

Dawa ya kiasili iliyo na rangi ya kinjano ama manjano pamoja na weupe, ina maandishi ya Muarubaine herbal clinic .

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume amevalia barakoa huku amekunja mkono ulio na saa, mkono ambao ni kushoto. Mwanamke amevalia barakoa ya samawati, mkononi ako na glavu anamshughulikia mwanaume. Mbele yake kuko na chupa inayoaminika kuwa na maji.

Chupa za chanjo za matibabu kwa jina la vacina febre amarela, zipo juu ya meza zikiwa na vifuniko vya kinjano na maandishi meusi na rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye ameshika bidhaa viwili katika mikono zake zote miwili, amevalia long'i nyeusi na blauzi nyeupe, anatabasamu. Mkononi amevaa maridadi.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia ngwanda maalum leupe na barakoa ya samawati, anawapa maelezo watu wawili. mmoja amevaa barakoa nyeupe na koti leusi.

Dawa ya matibabu aina ya chanjo, ipo katika chupa iliyo na kifuniko cha samawati. Kando yake kuko na kijikaratasi kilicho na maandishi ya MMR LOTKO-005574 . Nambari ya kuexpire ni zero nne kumi na saba ishirini kumi na sita. Kando yake kuna boksi.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike anahudumia mtoto mchanga ambaye ameshikiliwa na mtu mwingine wa jinsia ya kike ambaye amevalia kofia nyekundu.

Mhudumu wa afya ambaye ni wa kike, amevalia barakoa nyeupe na vazi ama sare maalum ya samawati. Yupo mahali pake pa kazi palipo na kitanda maalum cha wagonjwa. Mbele yake kuko na televisheni na mitambo za matibabu.

Mtu wa kiume ambaye amevalia nguo nyeupe ameshika rungu ambayo amegonga kwenye kichaka kilicho karibu na yeye ambacho wanyama aina ya ndege wameburuka kwa kasi.

Watu wa jinsia zote wamepanga foleni. Kando yao wapo na wengine walioinama na vibuyu vya kinjano. Kwa umbali kunaonekana gari lililobeba mizigo.

Kwenye chumba cha matibabu, wapo wahudumu waliovalia barakoa, kofia za samawati na nguo za samawati. Wanamshughulikia mtu aliyelala chini.

Wanaume wawili ambao wamevalia barakoa wamebeba mitungi wa gesi. Mbele yao kuko na gari ambalo ni jeupe, mlango ukiwa ni wa chuma na mle ndani mmeundwa kwa namna maalumu. Zingine mbili ziko kando yao.

Sehemu ya matibabu, wanawake watatu wanamshughulikia mtoto aliyevalia nguo nyeupe mmoja amembeba wawili wanasaidiana kumshughulikia. Kando yao wako na kinywaji cha manjano.

Dawa ya kiasili iliyo na jina Ngiri Sugu ipo katika mkebe mdogo wa rangi nyeupe na kijani. Mkebe huo umewekwa chini sakafuni.

Muhudumu wa afya aliyevalia barakoa na ngwanda maalum la wanadaktari, anamuhudumia mwanamke mmoja aliyevalia sweta nyeusi, masikioni.

Katika kituo cha huduma cha afya ambapo kuna watu ambao wamevalia barakoa, wawili wamevalia za samawati huku mmoja amevalia nyeupe, akimshughulikia mmoja wa kike ambaye ameketi kwenye kiti. Mkononi ameshika karatasi iliyo na maandishi.

Watu watatu, wawili ni watu wakubwa, mtoto ni mmoja ambaye amebebwa na mmoja wao akiwa amevalia barakoa mwingine ameshika sindano katika mkono wake wa kulia na pamba katika mkono wake wa kushoto. Anataka kudunga sindano mtoto ambaye amebebwa.

Dawa kadhaa nyekundu ziko zimetapakaa juu ya meza. Zimetoka katika chupa nyeusi na kifuniko ambako dawa moja iko ndani ya kifuniko, kwa kijisehemu cheupe na mistari ya manjano.

Mtu ambaye amevalia shati leupe anaanaglia bango la daktari Chikonko anayevutia mapenzi, biashara na kadhalika.

Watu wawili, muhudumu wa afya wa jinsia ya kike na mgonjwa wa jinsia ya kike, wapo katika sehemu ya matibabu. Muhudumu anamshughulikia mgonjwa wake.

Mama ambaye amejifungua amelalia kitanda cha hospitali na amevalia nguo nyeupe. Mkononi amemshika mtoto mchanga ambaye amezaliwa. Mtoto huyu amewekwa kwenye shuka na amevalishwa kofia.

Katika sehemu ya matibabu ambapo kuna watu watatu, wawili ambao wamevalia barakoa wanamhudumia mmoja ambaye amelala. Mikono zao wamevalia glavu, usoni amevalia barakoa. Yule ambaye amelala ameangalia juu kuliko na mtambo wa matibabu.

Kuna watu kadhaa. Wawili wamesimama huku wengine wamekalia madawati. Kati ya waliosimama mmoja amevalia nguo nyeupe na longi nyeusi. Waliokalia wamevalia barakoa na sare ya samawati.

Watu wawili wa jinsia ya kike. Mmoja amelala chini. Amevalia nguo nyekundu, amefunikwa leso huku mwingine wa jinsia ya kike amevalia nguo nyeusi.

Watu wawili ambao wamevalia leso kiunoni, na kofia ya kiislamu, mmoja ameshika rungu, wanatembea, nyuma yao papo na mzoga wa ng'ombe ambaye ameangamia.

Wanawake na wanaume wapo katika kituo cha afya. Wanamwangalia mwanamke mmoja ambaye amembeba mtoto mkononi mwake, ambaye yupo kwenye shuka nyeupe.

Kuna watu wawili mmoja amelala katika kitanda cha wagonjwa huku mwingine amesimama amevalia glavu na kifaa cha matibabu anamwelekeza aliyelala mdomoni . Kuna miaele ya samawati inayotolewa na kifaa hicho kilichoelekezwa mdomoni mwa aliyelala.

Mtu ambaye amevalia sweta nyekundu yuko kwenye mtumbwi ambao umebeba gondoro, begi na mavazi. Ameshika rungu vya kumsaidia kuendesha mtumbwi huo.

Nyumba zimeporomoka, baada ya maji kufurika. Zingine bado zimesima, zingine, zingine zimeanikwa kwenye nguo.

Wanawake wawili, mmoja amevalia gwanda la wahudumu wa afya pia barakoa, huku wa pili amekalia kiti, kando yao wapo na kifaa cha mhudumu wa afya. Ni kifaa ambacho kinatumiwa kubeba dawa na vifaa vya kupima ugonjwa.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia ngwanda maalum la kinjano na long'i nyeusi na tshirt nyeupe, anamdunga sindano mgonjwa anayeonekana kuwa na maumivu makali.

Watu wanne, wanawake watatu na mwanamme mmoja, wapo mbele ya mtambo ama kifaa cha kunawa. Wamevalia barakoa ya samawati. Wanaangalia upande mmoja kwa umbali pako na sehemu ya uuzaji iliyo na maandishi ya Ajab.

Kuna wafanyakazi ambao wamevalia magwanda, viatu maalum za kufanya kazi yao, takataka. Kwa umbali kuna abiria ambao wamebeba kwa pikipiki na mhudumu wa bodaboda.

Mikono za mhudumu wa afya ambazo zimevalia glavu. Mwenyewe amevalia nguo ama gwanda la manjano zimeshikilia mtu mwingine mikono ambazo ziko na ugonjwa wa vidonda.

Chumba cha wagonjwa ambacho kina vitanda vyeupe vyenye magurudumu tena magodoro ambayo yamewekwa, shuka nyeupe, kuna mtu mmoja ambaye amevalia barakoa, televisheni imewekwa juu ya chumba hicho.

Chumba cha matibabu kuna wanaume wawili, mwanamume mmoja ambaye ni mhudumu wa afya amevalia barakoa ya samawati na gwanda za madaktari. Anamshughulikia mgonjwa anayeshughulikiwa meno.

Wadudu wengi aina ya nzige wamesimama kwenye mgomba wa ndizi, ulio na kijani kibichi pamoja na migomba zingine zilizosimama.

Watu ambao wamekusanyika mahali ambapo kumekua na janga ,udongo umeporomoka ndani ya maji, miti zimevunjika kwa umbali kunaonekana miti ambazo bado zimesimama.

Binadamu wa jinsia ya kike ambao wanatembea katika sehemu iliyo na maji yaliyojaa yaliyofurika, wapo wanaelekea upande ulio na lango la kutokea katika sehemu wanayoitoka . Kando yao wapo na sehemu iliyojengwa kwa kutumia vijiti na fito.

Watu watatu wa jinsia ya kike, wawili wamevalia mavazi maalum ya wahudumu wa afya. Wanamshukulikia mmoja ambaye amelala. Amevalia nguo ya samawati.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia magwanda maalum ya kiafya, amebeba kifaa cha kiafya cha kunyunyizia dawa. Mti unaonekana kiumbali. Moshi unaonekana pia.

Watu wawili wa jinsia ya kike mmoja akiwa amevalia gwanda leupe na long'i nyeusi anamshughulikia mwingine wa jinsia ya kike ambaye amelala kitandani pa wagonjwa na nguo nyekundu akimkagua meno yake. Ukutani pako na maandishi ya meno.

Mwanamume mmoja ambaye anavalia gwanda la wana afya amebeba mtambo unaotoa moshi ama kemikali nyeupe ,anatembea huku amevalia viatu vyeupe. Mbele yake kuna mabati meusi.

Watu wanne wapo katika sehemu ya matibabu, huku mmoja akiwa amevalia barakoa ya samawati, shati leupe na long'i nyeusi, anamshughulikia mwanamke kwenye mdomo, ambaye amekaa chini.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike amelala, mdomoni amewekwa kifaa cha samawati na mtu mwingine aliye kando yake, aliyevalia glavu.

Watu wanne wapo wanatembea ndani ya maji yaliyofurika. Mmoja amevalia sweta nyekundu, mwingine amevalia nguo ya kijani.

Mkono ambao umevalia glavu umeshika chupa iliyo na dawa iliyo na maandishi, MMR Vaccine, Measles, Mumps na Rubela . Chupa hio imedungwa sindano na sirinji ili kutoa dawa.

Katika chumba cha matibabu, muhudumu amevalia barakoa ya samawati. Muhudumiwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu huku amepanua mdomo.

Mahali pa matibabu ya kiasili ambapo kuko na dawa mbalimbali na vifaa maalum vinavyoendana na kazi hiyo. Kuna bangili, mapambo, shuka nyeupe, shuka nyeusi na leso na karatasi.

Katika maabara ya sayansi, ambapo kuna mwanamume ambaye amevalia barakoa nyeupe, gwanda jeupe, anaangalia chombo kilicho kwenye chupa maalum ambayo ameishikilia. Kando yake kuko na chupa ingine nyeupe yenye dawa.

Kuna chupa ambayo iko na tembe za dawa iliyo na maandishi ya kijani.

Dawa za kijani kibichi zipo ndani ya karatasi, zingine ziko ndani ya boksi lililo na maandishi ya Risperdal tablets nne miligramu.